Watu wawili akiwepo mwanamke mmoja pamoja na mtoto mdogo wakike wakiwa wameshikilia miswaki yao ambayo wanaitumia kusafisha meno ikiwa ni kwaajili ya kutunza afya ya kinywa.

Wafanya kazi wa usafishaji wa mazingira waliovaa barakoa za kukinga mdomo pamoja na pua, wakiwa katika shughuli ya ukusanyaji wa chupa zilizotumika na kuzipakia kwenye gari, ambazo husafirishwa na kwenda kufanyiwa mchakato ili kuzirudisha tena katika matumizi ikiwa ni katika utunzaji wa mazingira.

Eneo kubwa la hospitali likiwa na majengo mengi ambayo hutumika kwa ajili ya shughuli mbalimbali kama vipimo, sehemu ya kufanyia upasuaji pamoja na vyumba vya kupumzisha wagonjwa vinavyofahamika kama wodi.

Mhudumu wa afya aliyevaa miwani, huku amevaa koti lenye rangi nyeupe la mikono mirefu, akiwa ndani ya chumba ambacho kinatumika kwa ajili ya uhifadhi wa dawa za aina mbalimbali, zinazotumika kwa ajili ya kutibu na kukinga magonjwa kwa binadamu, ambazo zimepangwa vizuri katika kabati lililopo ukutani.

Kundi kubwa la watu wakiwemo wanawake wengi, ambao wamekaa kwenye viti huku wamepakata watoto ambao wameshikilia vikombe vinavyotumika kwa ajili kuekea maziwa ambayo wanakunywa.

Wanawake wawili wakiwa wamekaa kwenye viti, huku wamepakata watoto, mmoja akiwa anawekewa matone mdomoni ambayo ni chanjo, ikiwa ni katika shughuli ya utoaji wa huduma za afya katika maeneo ya watu.

Mtaalamu wa afya aliyevaa koti maalumu ambalo, linatumika kumtambulisha lenye rangi nyeupe ,pia akiwa na barakoa ya kukinga mdomo na pua. Huku akiwa anatoa huduma kwa mgonjwa ambaye amekaa kwenye kiti katika eneo la wazi.

Tunda aina ya papai ambalo hutumika kama dawa ya asili katika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu, ikiwemo; matatizo ya ngozi, mmeng'enyo wa chakula pamoja na choo kigumu, lakini pia mbegu zake hutumika katika kupunguza sumu mwilini na kutoa minyoo.

Chupa nyingi zilizopangwa juu ya meza zikiwa na vimiminika ndani yake na kufungwa vizuri kwa kutumia mifuniko, ambazo zimetumika kuhifadhi dawa za asili zinazotumika katika kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Chupa nyingi zikiwa zimejazwa vimiminika ambavyo vinatumika kama dawa za asili katika kutibu na kukinga magonjwa mbalimbali ya binadamu pamoja na kuongeza virutubisho, ambapo watu hutumia kwa kunywa au kupaka sehemu yenye tatizo.

Kitunguu, limao pamoja na chupa yenye mafuta ya mzaituni; ambavyo vyote kwa pamoja hutumika kama dawa za asili katika kutibu na kukinga magonjwa mbalimbali kwa binadamu, ikiwemo kuongeza kinga ya mwili na kuweka virutubisho muhimu kwa ajili ya ngozi pamoja na nywele.